Hili ni jumba la msikiti, ambalo wafuasi wa dini la Kiislamu wanaendanga kumuabudu na kumshukuru Mungu kwa kuwatendea mema na kumuuliza awachunge kwa siku zijazo.